Huu ni kilimo ya hydroponic . Inaonyesha mfumo wa hydroponic ambao hutumia maji ya virubutisho badala ya udongo kwa kilimo. Mfumo huu una mabomba ya maji yanayounda muundo wima na mimea inakua ndani ya mashimo kwenye mabomba hayo.

Hili ni aina ya kilimo inayotumika kupanda mboga, mboga iliyopandwa ni spinachi. Vifaa vilivyotumika kupanda hizi mboga ni beseni, karai na pia pipa za maji. Hili kilimo inatumia kunyunyuzia maji bila kupoteza maji na pia kutega maji iliyonyunyuziwa.

Hili ni kilimo ya hydroponic . Inaonyesha mfumo ya hydroponic inayotumika kukuza lettuce . Mfumo ya hydroponic ni njia ya kukuza mimea bila udongo. Katika picha lettuce inaonekana ikiwa katika safu za mirija iliyopangwa kwa wima.

Hili ni kilimo aina ya hydroponic .Inaonyesha bustani ya hydroponic iliyo ndani ya chafu. Aina mbalimbali za mboga za majani ikiwa ni pamoja na saladi na kangkong zimekua kwa kutumia mfumo wa kulimo cha maji bila udongo. Mfumo huu wa umwagiliaji inaonekana na maji yazungukwa kupitia mabomba.

Hili ni kilimo mfumo wa hydroponic ambapo mmea unakuzwa bila udongo. Mimea ambayo ni letusi imepandwa katika mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu. Mfumo huu unaonekana kuwa ndani ya chafu.

Huu ni mfumo wa haidroponiki ambapo saladi imekuzwa bila udongo. Mimea imewekwa kwenye mabomba meupe na maji yanazunguka ili kutoa virutubisho. Mfumo huu ni njia bora ya kilimo cha mimea.

Hili ni kilimo ya hydroponic . Inaonyesha mwanaume akiwa amesimama mbele ya nyumba ya kijani iliyo na mimea iliyopandwa kwenye mabomba. Nyumba ya kijani ina muundo wa chuma na paa la wazi. Mfumo wa kilimo ya hydroponic unaonekana wazi na mabomba yanayobeba maji.

Hili ni kilimo cha hydroponic inaonyesha miche ya mboga iliyopandwa kwa njia ya hydroponic miche hii inaonekana kuwa ya mboga aina ya bok choy au letusi.

Hili ni kilimo cha hyroponic ambao mimea inakuzwa bila udongo. Mimea ambayo inaonekana kuwa lettuce imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu.

Hili ni kilimo mfumo wa umwagiliaji. Inaonyesha picha ya shamba la mboga lililofunikwa na wavu. Hili shamba liko na bomba iliyobeba maji kutoka kwa pande mmoja hadi kwa mizizi ya mimea. Mboga hizo zinaonekana kuwa na afya na shamba limewekwa vizuri.

Hili ni kilimo ya hydroponic ambapo mimea unakuzwa bila udongo kwa kutumia maji yenye virutubisho. Mfumo huu una mabomba ya PVC yaliyopangwa kwa ngazi na mimea inakuwa katika mashimo yaliyokatwa kwenye mabomba haya.

Kilimo ya hydroponic , inaonyesha watu wawili wakifanya kazi ndani ya chafu. Wanatunza mimea ambayo inaweza kuwa nyanya au pilipili. Chafu hii ina muundo wa chuma na kufunikwa na plastiki. Mimea imepangwa katika mistari na inaonekana kuwa na afya. Kuna zana za kilimo iliyoegemeshwa upande wa chafu.

Hili ni kilimo cha hydroponic , inaonyesha mimea ya saladi ikiwa katika mfumo ya hydroponic . Mimea hii inamizizi iliyoning'inia hewani na majani ya kijani kibichi. Mfumo wa hydroponic hutumia maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Huu ni kilimo aina ya mfumo ya hydroponic . Inaonyesha mfumo wa hydroponic ambayo mimea inakuwa bila udongo, kwa kutumia maji ya virutubisho. Mimea imeandaliwa katika mabomba meupe na kuna ndoo kubwa nyeupe pembeni.

Hili ni kilimo ya hydoponic. Inaonyesha mimea wa arukula iliyopandwa kwenye chombo cheupe. Arukula ni mboga yenye majani ya kijani kibichi ambayo ina ladha kali na mara nyingi hutumiwa katika saladi.

Hili ni kilimo aina ya altropiniki. Iaonyesha mfumo wa altropiniki ambako mimea kama vile letusi inakuzwa bila udongo. Kwa kutumia maji yenye viruputisho, mfumo huu unatumia mapomba ya plaskiki ambapo mimea hupandwa na maji yenye viruputisho hupitia.

Kilimo cha viwanda. Inaonyesha mandhari ya wazi na anga iliyojaa mawingu. Kuna majengo marefu yenye paa nyeupe yanayoonekana kwa mbali yaliyozungukwa na mimea. Katika sehemu ya mbele ya picha, kuna vichaka na miti michache.

Kilimo cha viwanda kinaonyesha shamba la nyanya lililo na mfumo wa kupandwa wa kutumia kamba. Mfumo huu husaidia nyanya kukua wima na hufanya ukuzaji kuwa rahisi. Mkulima anaonekana akifanya kazi shambani.

Kilimo cha viwanda. Nyanya zinaonekana zimepandwa kwenye mti au mimea. Nyanya hizi zinaonekana zimeiva na zingine zikiwa bado sijaiva. Zimepangwa kwa makundi kwenye matawi ya mimea. Mimea yenyewe inaonekana kuwa na matawi mingi na majani machache.

Hili ni kilimo cha kiwanda. Inaonyesha rundu la vitunguu vyekundu. Vitunguu hivi vina rangi ya zambarau na vimekusanyika pamoja. Hii ni kawaida kutumika katika kupika, na kuongeza ladhaa kwenye chakula. Vitunguu vyekundu, vinaweza kuliwa mbichi kwenye saladi.

Hili ni kilimo vya viwanda. Vinaonyesha shamba kubwa la mahindi likistawi. Mistari ya mimea imepangwa kwa umakini ikionyesha kilimo cha kitaalam. Anga ni wazi na ni buluu na kuongezea uzuri wa mandhari.

Kilimo cha kiwanda. Inaonyesha watu wakifanya kazi kwenye mstari wa uzalishaji wakichagua na kuweka pilipili hoho za kijani kwenye tray .Wamevaa nguo za kinga kama vile aproni na glovu kuweka mazingira ya usafi.

Hili ni kilimo vya viwanda, inaonyesha shamba kubwa la kuku wa nyama, ambapo kuku wengi weupe wamejaa ndani ya jengo. Kuna vifaa vya kulisha na kunywea vilivyowekwa katika nafasi mbalimbali. Hii inaashiria ufugaji wa biashara wa kuku ajili ya nyama.

Kilimo cha kiwanda. Inaonyesha shamba ililofunikiwa na filamu ya mbolea ambao huwekwa udongo, unyevu na kuzuia magugu. Filamu hii huongeza ukuwaji wa mimea na kuharakisha kilimo.

Hili ni kilimo vya viwanda. Inaonyesha uyoga wa oyster iliyokuzwa kwenye mfuko ambao ni njia ya kawaida ya kilimo cha uyoga. Uyoga wa oyster unajulikana kwa umbo lake la ukanda na ladha yake laini na ni chanzo kizuri cha virutubisho.

Hili ni kilimo la kiwanda watu wengi wanaonekana wakiwa wamekusanyika karibu na rundo kubwa la matunda ya kahawa ambayo ni ya rangi nyekundu na zambarau baadhi ya hawa watu wanaonekana wakichagua matunda hayo.

Hili ni kilimo la viwanda. Inaonyesha shamba kubwa la kabeji. Mimea imepangwa vizuri katika safu na majani yake ya kijani kibichi yanasaa eneo lote. Huku nyuma yake, manyumba zinaonekana.

Hili ni kilimo cha viwanda. Inaonyesha muundo wa ndani wa banda la kuku lenye nguzo na paa iliyo wazi na njia ndefu katikati. Kando ya njia, kuna sehemu zilizopambwa kwa kuku, zikiwa na vyombo vya kulisha na kunywea maji.

Hili ni kilimo inaonyesha wakulima wanawake wakifanya kazi katika shamba. Wanavaa nguo za kawaida na wanaonekana kua wanafanya kazi kwa bidii. Shamba limejaa mimea ya kijani kibichi na anga ni wazi. Hii inaweza kuonyesha shughuli za kilimo katika eneo la mashambani.

Hili ni kilimo cha kiwanda. Inaonyesha nyumba ya kijani kibichi yenye matundu ya kupitisha hewa ambayo inaweza kutumika kwa kilimo cha mboga kama vile saladi. Nyavu za kivuli, hutumika kupunguza joto na kulinda mimea kutokana na jua kali.

Hili ni kilimo cha viwanda. Linaonyesha shamba la mboga za majani zilizopandwa ndani ya chafu. Mboga hizo zinaonekana kuwa kabeji, au aina nyingine ya mboga za majani.

Hili ni kilimo cha kiwanda. Inaonyesha shamba kuu lenye linaendelea kulimwa na trekta aina ya jon T.Trekta hii ina mashine yenye nguvu na inayotumika kwa kazi mbalimbali za kilimo kama vile kulima, kupanda na kuvuna.

Hili ni kilimo cha viwanda, inaonyesha trakta likifanya kazi shambani. likinyunyizia dawa au mbolea kwenye mimea. Mimea imepandwa katika mistari iliyonyooka, ikionyesha uwanja mkubwa wa kilimo.

Hili ni kilimo kuu ya kitunguu. Rundo kubwa la vitunguu vikiwa vimechangwa baadhi vikiwa vya subaru na vengine vikiwa vya rangi ya kaile. Mikono miwili inaonekana ikichagua vitunguu na inaonekana kama mtu anapanga kuandaa vitunguu hivyo.

Hili ni kilimo aina ya mfumo wa umwagiliaji. Shamba laonekana kuandaliwa kwa umwagiliaji wa matone. Mfumo wa matone imekuwa na mabomba meusi yanayoenda sambamba katika misatri na miti midogo imepandwa kando ya mabomba

Hili ni kilimo aina ya mfumo ya umwagiliaji. Inaonyesha mimea wa tikitiki ya maji ikiwa na majani makubwa. Mfumo huu wa umwagiliaji wa matone pia unaoonekana unasambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea.

Hili ni kilimo ya mfumo ya umwagiliaji inayotumia maji ya bomba. Maji inaonekana ikitiririka kwa mfereji. Aina ya mimea iliyopandwa ni sukuma na vitunguu.

Hili ni kilimo, mfumo wa umwagiliaji. Inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Mfumo huu unatumia mabomba ya plastiki kisambaza maji moja kwa moja kwenye mimea, ambayo husaidia kuokoa maji na kutoa maji kwa ufanisi zaidi. Mimea inaonekana kuwa mchanga na inakua vizuri.

Hili ni kilimo aina ya mfumo wa umwagiliaji. Inaonyesha shamba lenye mitaro ya kumwagilia maji. Maji yanaonekana yakitiririka kwenye mitaro hiyo ambayo imetengenezwa kwa udongo. Mimea inaonekana vizuri lakini inaonekana kuwa tayari kuwa kupandwa au imepandwa hivi karibu.

Huu mi mfumo wa umwagiliaji. inaonyesha bustani yenye mimmea ilio pandwa kwenye safu na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa katikati ya safu. Mfumo huu unajumuisha mabomba meusi ambayo huwezesha maji kufika kwenye mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji. Inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Mfumo huu unajumuisha mabomba meusi yanayopitia kwenye udongo, yakitoa maji kwa mimea. Mimea inaonekana kuwa na majani mengi ya kijani kibichi.

Hili ni kilimo mfumo wa umwagiliaji. Inaonyesha shamba lililopandwa na mimea iliyopandwa katika safu. Mimea hiyo inaonekana kuwa michanga na imepandwa katika udongo ulio wazi. Kuna njia au njia kati ya safu za mimea. Mimea inaweza kuwa mboga au mazao mengine ya kilimo.

Huu ni mfumo ya umwagiliaji. Inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone katika bustani iliyoandaliwa. Mfumo huu unatumia mabomba ya plastiki meusi yanayopita juu ya udongo na maji yanatoka kwa matone moja kwa moja kwenye mimea. Bustani imegawanywa katika sehemu kadhaa zilizoandaliwa kwa ajili ya kupanda.

Hili ni kilimo aina ya mfumo ya umwagiliaji. Inaonyesha shamba lililopandwa kwa safu. Safu zinaonekana kuwa zimeandaliwa vizuri na ardhi inaonekana kuwa imelimwa vizuri.

Inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji yanatoka kwa matone kupitia bomba. Hii ni njia bora ya umwagiliaji mimea kwa sababu inapunguza upotevu wa maji kupitia ufukuzi na kuhakikisha kuwa maji yanafikia mzizi wa mimea moja kwa moja.

Hili ni kilimo, mfumo wa umwagiliaji. Inaonyesha eneo linalo nyunyiziwa maji. Maji yanaonekana yakitoka kwa nguvu ,yakienea katika eneo lote. Eneo hili linawezakua shamba, uwanja au eneo lingine lolote linalohitaji kumwagiliwa.

Huu ni kilimo, mfumo ya umwagiliaji. Inaonyesha shamba ndogo lenye mimea michache iliyopandwa. Mimea hio inaonekana kuwa mchanga na imepangwa katika safu. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa juu ya ardhi, unaotoa maji kwa mimea.

Hili ni kilimo ya mfumo ya umwagiliaji. Kuna bomba la maji linalo nyunyuzia mimea maji kwenye shamba. Mimea inaonekana kunawiri vizuri.

Hii ni kilimo mdumo ya umwagiliaji. Inaonyesha shamba lililojaa maji na mimea iliyoanza kuota. Mimea hii ni mpunga inayokuwa katika matuta yaliyotengezwa na udongo. Maji yamejaa kati ya matuta ikionyesha kuwa shamba limefurika. Hali hii inaezakuwa baadhi ya mvua kubwa au kutokana na umwagiliaji.

Huu ni kilimo, aina ya mfumo ya umwagiliaji. Inaonyesha mfumo wa umwagilaji wa maji, kwa kutumia bomba. Maji yanaonekana yakitoka kwenye bomba, na kumwagilia mimea iliyopandwa, shambani. Mimea inaweza kuwa aina ya nyasi, ya napier . Mfumo huu ,wa umwagiliaji, husaidia katika kilimo.

Huu ni kilimo, mfumo wa umwagiliaji, inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba mfumo huu hutumia mabomba na vifaa maalum kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea huku kupunguza upotefu wa maji kwenye ufukizi.

Hili ni kilimo, aina ya mfumo wa umwagiliaji. Shamba linaonyunyuziwa maji, kwa njia ya umwagilio wa uso. Hii ni njia, ya umwagiliaji ambapo maji hutiririka, juu ya uso wa udongo, na kupenya ndani. Maji hutiririka kutoka kwa mfumo wa mgomba na kuenea kwenye matunda ya shamba, yakihakikisha mimea inapata maji ya kutosha.